Watu wanne wakifanya kazi pamoja, wamekaa mezani wakiwa na kompyuta mpakato na karatasi. Wote wanaonekana kuwa na furaha, na wanashiriki kwa ukaribu. Mmoja anaandika mwingine anaonyeshwa jambo kwenye skrini. Wako katika mazingira ya ofisi, yenye mwangaza mwingi kutoka dirishani. Wanaonekana kuwa na mawasiliano mazuri.

Picha inaonyesha wasichana sita, wakiwa wameketi mezani, wakitumia kompyuta mpakato. Wamevaa sare za shule za bluu wanaonekana kuwa makini wanapofanya kazi zao. Meza imefunikwa na kitambaa chenye maua, mazingira yanaonekana kuwa ya darasa kilicho na vifaa vya kufundisha na masanduku nyuma yao.

Inaonyesha mwanaume ameketi mezani akitazama kompyuta ya mkononi. Mezani kuna kikombe cha kahawa ambacho kinaonyesha huenda mwanaume huyo, anafanya kazi au anajifunza akiwa katika mazingira ya utulivu, labda nyumbani ama mahali pa kazi. Mandhari ya nje inaonyesha hali ya utulivu na umakini.

Watu watatu wakizungmza na kufurahia katika mazingira ya ofisi. Wapo wameketi mezani, na mbele yao kuna kompyuta mpakato, karatasi na fahali ndogo ya mmea wa mapambo kwenye chungu cha buluu. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa miwani na shati jeupe.

Wanaume wawili wakijadiliana jambo muhimu. Mmoja amevaa sweta jeupe, na mwingine amevaa hoodie ya kijivu. Wameketi mezani na kutumia kompyuta mpakato, kalamu na daftari. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kazi au masomo.

Mchoro wa watu wawili, wanaozungumza kupitia kompyuta kwa njia ya mtandaoni, mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta akiwa na kikombe chekundu cha moto, na anatumia kipanya, kuendesha kompyuta, mwingine anaonekana kwenye skrini, ya kompyuta, akiwa na miwani na nywele ndefu akizungumza kwa furaha.

Taswira inaonyesha chumba cha bweni, chenye vitanda vya ghorofa, meza ya kusomea, na kiti, kikionyesha mazingira yaliyopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Huduma kama hizi, huchangia katika kukuza ustawi wa wanafunzi, kuimarisha motisha ya masomo, na kuwezesha utulivu wa kiakili.

Mashindano ya kuogelea katika bwawa la kisasa lililozungukwa na miundo mbinu ya elimu kama vile, mahema ya kisasa kwa watazamaji, viti vya maamuzi na walimu wa michezo pamoja na maeneo ya kujisitiri kwa wanafunzi. Wanafunzi wamevaa sare za michezo wakionyesha ushiriki wa taasiri za elimu.

Bweni, linaweza kuwa sehemu ya makazi ya wanafunzi wa elimu wanaopitia mafunzo ya ualimu. Miundo mbinu kama hii ni muhimu kwa kuhakikisha kuwa wanafunzi wanakuwa katika mazingira mazuri ya kujifunza na kupumzika; jambo ambalo huadhiri moja kwa moja utenda wao darasani.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara iliyopangwa kwa ngazi zenye viti vya mbao vinanvyojipanga kwa usawa vinaonyesha wanafunzi kupata mwelekeo mzuri wa eneo la mbele. Miundombinu kama hii ni muhimu katika kuboresha mazingira ya kujifunzia, kukuza ubora wa elimu na juu ya kusaidia ufanisi wa utoaji wa maarifa.

Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu, zimepangwa vizuri kwa safu tofauti, wanafunzi, wachache wanaonekana wakiwa wanakaa kwenye meza, na kusoma, maktaba hii ina madirisha makubwa na inaruhusu mwanga mwingi, wa asili kuingia na kuifanya iwe mahali pazuri pakujifunza.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mtu mmoja. Kila kimoja kimewekwa shuka za kijani na taulo zilizopangwa juu. Kati ya kitanda kuna meza ndogo ya kando kuna vyandarua vyeupe vilivyoning'inia juu ya kila kitanda. Chumba kina dirisha lenye pazia upande wa kushoto , na kuna dawati na viti viwili mbele ya dirisha.

Kuna watoto wa shule wakiwa kwenye darasa la kompyuta. Watoto wameketi kwenye viti vya plastiki vyeupe; wakitumia kompyuta za mezani zilizopangwa kwenye meza ndefu pande zote mbili za chumba. Wanafunzi hao wanaonekana kuvaa sare za shule za rangi ya kijani. Chumba kina mandhari ya kawaida ya maabara ya kompyuta; kikiwa na ubao mweupe ukutani na kifaa cha mtandao wa kompyuta juu ya ukuta wa mbele.

Chumba cha kulala kilichoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi chenye vitanda vitatu viliopangwa kwa mpangilio unaonendana na mahitaji ya taasisi za elimu. Samahani za kijani zinaleta utulivu huku sakafu za mbao ikiimarisha hali ya usafi.

Picha inaonyesha darasa lenye sakafu ya kijani kibichi, viti vya mbao na meza zilopangwa kwa mpangilio. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa, pamoja na meza ya mwalimu. Dirisha kubwa, liko upande wa kushoto, na kuna mwangaza mwingi unaoingia. Mandhari safi na yenye utulivu.

Bweni la shule , lenye vitanda vya kulala vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kila nafasi ina blanketi za rangi tofauti kama kijani na nyekundu . Dirisha nyingi zipo kando ya ukuta zikitooa mwanga wa asili . Sakafu ni safi na mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na nadhifu.

Watu watatu wakiwa katika mazingira ya mafunzo ya Sayansi kuna msichana mkubwa anayefanya jaribio kwa kutumia vifaa vya maabara kama vile glasi ya majaribio, pembeni mwake kuna msichana mdogo anayemwangalia mwalimu wake kwa makini aliyevaa koti jeupe.

Msichana mdogo aliye kwenye kiti cha magurudumu akichora akiwa na mwalimu wake. Wote wanatabasamu na kufurahia shuguli ya sanaa. Meza imejaa rangi na vifaa vya kuchorea. Katika mandhari ya nyuma kuna wanafunzi wengine wakifanya kazi zao darasani.

Mwalimu mwenye huruma anazungumza kwa makini, na mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akimsaidia kuelewa maudhui darasani, mazingira haya yanawakilisha usawa wa elimu, kwa kila mtoto, bila kujali changamoto zao, uskivu msaada wa kitaalamu, na vifaa vinavyofaa viongeze, nafasi ya kufikia mafanikio.

Wanaume wawili. Mmoja amekaa kwenye sofa, amevaa hudi ya waridi na kofia nyekundu. Anashika ubao na kalamu. Mwingine amevaa koti la manjano, na kofia ya kijivu. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wanaonekana kuzungumza au kujifunza pamoja. Wapo ndani ya chumba kizuri.

Watu wakizungumza kikundi. Mwanamke aliye mbele anaketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa miwani, shati la maua, akishika kalamu pamoja na karatasi. Wengine wamekaa nyuma, wakisikiza. Eneo lina mwangaza mwingi, viti vyeupe na mazingira rasmi.

Mazingira ya darasani, au kituo cha malezi kwa watoto wenye mahitaji maalumu. Kulia, kuna mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akitabasamu na kushika ala ya muziki, aina ya gitaa ndogo. Pembeni yake, ameketi mwanamke anayemwangalia kwa upendo, na tabasamu, huenda ni mwalimu ama mlezi wake.

Kijana mwenye changamoto za kiakili anasaidiwa kutumia kompyuta na mwalimu mwenye subira. Mazingira haya ya ujifunzaji yanachochea ushirikishwaji kupitia teknolojia rafiki. Msaada huu huongeza uwezo wa kuelewa, kukuza ujuzi na kuongeza ujasiri.

Mwanaume mmoja na msichana mdogo wakifurahia wakati wao pamoja. Wamekaa mezani ndani ya chumba kilichojaa mwanga wa asili, wakicheza na kujifunza kwa kutumia vifaa vya elimu vya watoto kama vile mchezo wa kuchanganya umbo au rangi.

Msichana mwenye miwani ameketi darasani akitumia mashine ya kuchapa maandishi ya nukta nundu ishara kwamba anamahitaji ya kuona kwa njia tofauti. Anavaa sweta ya waridi na anaonekana akiwa makini kwenye kazi yake.

Watu wawili waliovaa sare za kazi za rangi ya buluu wakiwa katika mazingira ya kiwanda. Moja wao ni mwanaume mweusi mkubwa ambaye anaonekana akieleza kitu kwenye kompyuta kibao. Anayeshika mwanaume mwingine mwenye ngozi ya mchanganyiko anayehisiwa kuwa na ulemavu wa kiakili.

Mtu akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta mpakato, anaonekana kuwa katika mawasiliano ya mtandaoni, labda mkutano au mazungumzo ya video. Mwanamke huyo, amevaa miwani na shati la kahawia anaonekana mwenye furaha huku akitabasamu na kutumia ishara za mikono, huenda anatumia lugha ya alama.